Huu ni mtazamo wa angani wa mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme au kiwanda. Inaonekana kuwa na majengo kadhaa marefu yenye paa za kijani kibichi na kuta za rangi ya fedha au nyeupe. Kuna miundo mikubwa ya chuma, labda nguzo za umeme au miundo mbinu ya usambazaji wa umeme na pia kuna mabwawa ya maji au matanki makubwa karibu na majengo makuu.

Mandhari haya ni ya nje chini ya anga safi ya blue . Katikati kuna matanki makubwa mawili meupe moja likiwa na chapa KenGen na alama ya shirika. Matanki haya yamekaa juu ya jukwaa la chuma. Nyuma ya matanki kuna miundo mingine ya viwandani na nguzo za umeme. Upande wa kushoto kuna eneo lenye nyasi na udongo na baadhi ya vifaa vya rangi nyekundu vikiwa vimepangwa.

Hiki ni kiwanda kikubwa kinachoonyesha miundo mbalimbali ya chuma, mabomba makubwa ya chuma yaliyofunikwa na mitambo mingine ya viwandani. Watu kadhaa wamevaa nguo za usalama ikiwemo kofia ngumu na fulana zenye rangi angavu za usalama; njano na chungwa. Wanaonekana wakitembea kwenye eneo hilo. Mandhari ni ya nje chini ya anga la bluu lenye mawingu machache.

Barabarani anaonekana akiwa na nguzo kubwa ya umeme iliyojaa nyaya nyingi zinazovuka anga. Juu angani, kuna mawingu meupe yaliyotawanyika kwenye anga la bluu. Chini, kuna paa la jengo la rangi ya buluu iliyokolea na upande wa kushoto, kuna lori la bluu lilokuwa limeegeshwa. Ngazi nyekundu pia, inaonekana karibu na lori hilo. Mbali kidogo gurudumu kubwa la burudani linaweza kuonekana likichomoza.

Sera inaonyesha mazingira ya nje yenye miti mingi yenye majani mabichi na mimea mingine. Katikati kuna nguzo za umeme au stima iliyo simama wima ikiwa na nyaya zilizo ninginia. Chini ya nguzo hiyo kuna kitu kinacho onekana kama ngazi au kifaa cha kuinua chenye rangi nyekundu na bluu labda kinatumika kwa matengenezo.

Mtazamo wa kituo cha umeme, kinachoonyesha nguzo na nyaya za umeme zinazopitisha nishati. Anga ni safi na blue , ikionyesha hali ya hewa tulivu. Chini kuna ardhi iliyo wazi, labda sehemu ya mazingira ya kituo hicho cha umeme. Pia kuna bango lenye maandishi likionekana juu, ambalo linaashiria shirika la usambazaji wa umeme la Kenya.

Mnara mkubwa wa kusambaza umeme ambao umejengwa kwa chuma umesimama wima mbele ya anga ya bluu safi. Mnara huo unaonekana kuwa sehemu ya miundombinu ya usambazaji wa umeme, ikiwezekana kubeba nyaya za umeme wa volti ya juu.

Huu ni mtazamo wa angani wa kituo kikubwa cha viwanda kinachoonekana kuwa kituo cha kuzalisha umeme ambacho kilijengwa karibu na maji na kuzungukwa na milima au vilima. Majengo kadhaa na miundombinu ya barabara inaonekana wazi huku mandhari ya kijani kibichi ikitawala eneo hilo.

Nguzo za umeme na nyaya zake zimesimama didhi ya anga lenye rangi ya machweo au mawio, likionyesha jua likizama au kuchomoza. Kuna mazingira ya wazi na milima au vilima kwa mbali na rangi za joto za machungwa na manjano zimetawala.

Hizi ni sanamu za shaba zinazoonyesha takwimu mbili zilizosimama zikiwa zimevalia mavazi yanayoashiria zana za ukoloni au mapambano ya uhuru. Sanamu hizo zimewekwa kwenye msingi wa mawe na nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi, ingawa maandishi hayo hayaonekani vizuri. Mandhari ya nyuma yanaonyesha bustani au eneo la wazi lenye miti na mimea mingine.

Mandhari haya yanaonyesha eneo la makazi duni, karibu na mto au mfereji wa maji chafu. Upande wa kushoto unaonekana kuwa na njia ndogo yenye matope na nyumba zilizo jengwa kwa mabati na mbao. Kuna mimea mingi ya kijani kibichi kando ya njia na karibu na maji. Katikati ya picha, mtu mmoja anaonekana akitembea kwenye njia hiyo. Upande wa kulia, maji meusi yanatiririka na kando yake kuna takataka nyingi zilizorundikana.

Darasa limejaa wanafunzi waliovalia sare za bluu wameketi kwenye madawati ya mbao. Wanafunzi wengi wanaonekana wakizingatia masomo yao huku wengine wakiandika au kusikiliza. Mwalimu amesimama mbele ya darasa akifundisha au akitoa maelezo. Ukuta wa darasa unaonekana kuwa na mabango au chati zilizobandikwa zikionyesha nyenzo za kujifunzia.

Gari hili liko kwenye barabara kuu au daraja refu likielekea mbele. Anga ni safi na bluu likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika. Upande wa kulia kuna miundombinu ya daraja au reli inayopita sambamba na barabara. Mandhari inaonekana kuwa wazi na pana ikionyesha mazingira ya nje yenye mwanga wa kutosha.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa takataka na uchafu, uliotupwa ovyo. Unaonekana kama dampu lisilo rasmi au eneo lenye uchafu mwingi . Kuna nguo nyingi za rangi tofauti tofauti, mifuko ya plastiki, na vitu vingine visivyotambulika, vilivyotapakaa chini. Nyuma ya rundo la takataka, kuna miundo mbinu inayoonekana kama nguzo za umeme au simu zilizosimama kando ya barabara au njia.

Mandhari haya yanaonyesha kundi la pundamilia wanne wakitembea kwenye nyasi ndefu karibu na njia ya udongo. Mbali kidogo kuna mji wenye majengo marefu yakionyesha tofauti kati ya maisha ya porini na maendeleo ya miji. Anga ni ya buluu na mawingu mepesi.

Hili ni njia ndogo ya udongo inayopita katikati ya mandhari ya kijani kibichi yenye miti na vichaka. Njia hiyo inapinda kidogo kuelekea kushoto mbele. Kando ya njia kuna nyasi ndefu na miti mikubwa yenye majani mengi huku mwingine ikiwa na matawi marefu yanayoelekea angani. Katikati ya picha kuna kitu kinachoonekana kama benchi au muundo mdogo uliotengenezwa kwa mawe au mbao.

Mnyama aina ya Pala anaonekana akila majani marefu yenye rangi ya kijani kibichi. Ana pembe ndefu zilizopinda kidogo na mwili wenye rangi ya kahawia nyekundu na milia meupe. Mnyama huyu amezungukwa na mimea mingi, ikiasihiria mazingira ya asili kama vile msitu au savana.

Manthari inaonyesha mto pana au ziwa lenye maji tulivu, likiwa limepakana na ardhi iliyofunikwa kwa nyasi ndefu na vichaka venye rangi ya kijani kibichi. Katikati ya manthari hiyo, mti mmoja mkubwa wenye matawi mengine na majani mengi umesimama kando ya maji ukiakisi kivuli chake juu ya uso wa maji. Anga lina mawingu meupe meupe.

Taswira inaonyesha nyani watatu. Wanaonekana wamejipanga karibu na miti au majani na mandhari nyuma inaonekana kuwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi na vivuli vya buluu, ikionyesha mazingira ya asili kama vile msitu au bustani ya wanyama. Manyoya yao yana rangi ya kahawia na sura zao za uso, zinaonekana wazi zikionyesha tabia zao za kipekee za nyani.

Huu ni mwa matope na udongo uliotolewa. Wafanyikazi wanaonekana wakijishughulisha na usakinishaji wa bomba kubwa la maji. Mfanyikazi, anaonekana akiwa amevalia kofia ya njano na buluu ,ameinama juu ya bomba la kijani kibichi akionekana akilirekebisha au kuliunganisha. Bomba hilo linaonekana kuwa kubwa, likitumika kwa usambazaji wa maji au mifumo ya maji taka.

Twiga huyu, anakula huku ulimi wake mrefu wa rangi ya bluu nyeusi ,ukitoka nje, ukishika tawi au kitu kinachofanana na kamba. Uso wake unaonekana wazi, ukionyesha madoa yake ya kipekee na macho yake makubwa. Nyuma yake kuna mandhari ya asili yenye miti na mimea, ikionyesha mazingira ya wazi.

Aina ya kifaru anaonekana akipumzika kwenye nyasi ndefu zenye rangi ya kijani kibichi. Mnyama huyu ana rangi ya kahawia iliyokolea na ana pembe moja, inaonyesha wazi mbele ya pua yake. Eneo la nyasi linazunguka kifaru huyu na kuna vijiti vichache vya mimea ya kijani kibichi vinavyoonekana kwenye mgongo wake, ikionyesha mazingira yake ya halisi.

Simba jike amekaa juu ya jabali kubwa akitazama mbali kuelekea upeo wa macho. Nyuma yake kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu na anga yenye ukungu kidogo. Eneo la mbele lina nyasi nyingi za kijani kibichi na miti michache. Mnyama huyo ana rangi ya kahawia na anaonekana kutulia akiwa katika mazingira yanayochanganya asili na mazingira ya mjini.

Mandhari haya yanaonyesha ufukwe mpana na anga la bluu lenye mawingu meupe machache. Sehemu kubwa ya picha inaonyesha anga safi huku ufukwe wenye mchanga na maji ya bahari ukionekana chini. Mstari wa miti au mimea mingine unaonekana mbali kwenye upeo wa macho ukitenganisha mchanga na anga. Inaonekana kama siku tulivu na yenye jua kali.

Kundi kubwa la nyumbu inavuka mto wakipitia maji yenye mawimbi na kupanda ukingo wenye udongo. Wanyama hawa wanaonekana wakiwa katika harakati ya uhamiaji, baadhi wakiwa tayari wamefika upande wa pili na wengine wakiwa bado ndani ya maji. Mandhari inaonyesha ardhi kavu kando ya mto na mimea michache.

Huu ni mtazamo wa makazi yaliyojengwa kwa vifaa mbalimbali kama vile mabati ya kutu, udongo na mbao zilizochakaa. Sehemu ya ukuta inaonekana kujengwa kwa udongo na vikingi vya mbao huku paa na kuta zingine zikiwa na mabati. Kuna mrundikano wa udongo au taka chini na muundo unaonekana kuwa wa muda au wa hali duni.

Mkusanyiko mkubwa wa mifuko ya plastiki iliyotupwa umeonekana, mengi ikiwa meupe na baadhi ikiwa na alama za maduka au chapa mbalimbali kama yetu, tunge. Mifuko hii imeundwa kwa wingi na kuunda rundo kubwa ikionyesha swala la uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na taka za plastiki. Baadhi ya mifuko yanaonekana kuwa imetumikwa kwa ununuzi au ufungaji na sasa imetupwa ovyo.

Mandhari haya yanaonyesha mti mrefu mweusi uliosimama pekee yake, ukiweka kivuli dhidi ya anga la machweo lenye rangi ya dhahabu na chungwa. Jua lina zama chini ya upeo wa macho likitoa miale angavu inayoangazia anga. Upande wa kushoto wa mti, kuna mlima au kilima kikiwa kimefunikwa na giza.

Mazingira haya yana nyasi nyingi za kijani kibichi na miti michache mbali. Katika uwanja huu, kuna mbuni kadhaa wakitembea au kusimama. Nyuma yao kuna jiji lenye majengo marefu likionyesha tofauti kati ya wanyama pori na maendeleo ya mjini. Anga ni hafifu ikiwezekana kutokana na mawingu au ukungu ukitoa mandhari tulivu.

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi, ikiwa limejaa magari, mabasi na watu wanaotembea. Upande wa kushoto wa barabara kuna magari mengi yaliyosimama kwenye foleni huku upande wa kulia kukiwa na safu ya miti na majengo marefu yanayoonekana nyuma. Kuna nguzo za taa za mabango kando ya barabara na anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo ikionyesha huenda ni mchana.

Basi la abiria la rangi ya buluu na kijivu limesimama kando ya barabara likiwa na namba 0-4-5. Mbele na maandishi kama ya basi juu. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo, wengine wakiwa wamesimama kando ya barabara na mmoja kama amevaa shati la buluu. Mti unaonekana upande wa kulia. Mbele kuna mandhari ya juu au jengo linaonekana nyuma

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi, ikiwa na magari na pikipiki zilizosimama kwenye foleni ya trafiki. Mwangaza wa trafiki unaonekana kuwa nyekundu kuashiria kuwa magari yamesimama. Kuna majengo marefu kando ya barabara na miti na mimea pia inaonekana. Anga linaonekana kuwa na mawingu na ukungu.

Gari kubwa la abiria au matatu limeegeshwa likiwa na rangi ya manjano na michoro mingi yenye kuvutia. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari hilo, mmoja akiwa amejiegemeza kwenye dirisha la abiria. Dereva anaonekana ndani na kuna bango la bei au ratiba limebandikwa kwenye dirisha la abiria.

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi ambapo basi la abiria la Embassava sacco lenye rangi nyekundu na nyeupe na bluu linaonekana likiwa limeegeshwa. Mbele ya basi kuna mwanaume aliyevaa shati jeupe na suruali ya bluu. Upande wa kushoto wa barabara kuna watu wengine pia wakiwa wakiendelea katika shughuli zao na upande wa kulia kuna majengo marefu yenye biashara mbalimbali na mabango yanayoonekana.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi ambapo basi la abiria lililopakwa rangi ya samawati na mapambo mengi, linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Watu wengi wamesimama karibu na basi hilo, wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida na wengine wakiwa wamebeba mizigo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo na miti kuashiria eneo la mjini.

Barabara hili lina magari ya usafiri kuna magari kadhaa yakiwemo Mabasi madogo meupe na magari mingine. Juu ya barabara kuna daraja la chuma lenye muundo wa kijani kibichi labda kwa ajili ya watembeaji miguu au miundo mbinu mengine. Upande wa kushoto wa barabara kuna nyasi na mazingira ya kijani kibichi na Miti inaonekana kwa mbali.

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi, likiwa na magari kadhaa na watu. Kuna matatu mawili, moja likiwa na rangi za kuvutia na michoro ya sanaa, na lingine likiwa jeupe na blue . Kando ya barabara kuna majengo yenye madirisha makubwa, na mabango ya biashara, ikiwemo bango la blue lenye maandishi; Western. Miti yenye majani mabichi inaongeza uhai kwenye mazingira.

Watu kadhaa wame simama kando ya barabara karibu na gari kubwa ambalo linaonekana kuwa basi ndogo au matatu. Watu hao wamevalia nguo mbalimbali na wanasubiri au kupita karibu na gari hilo. Mandhari ya jengo inaonekana nyuma upande wa kulia.

Barabara hili lina magari machache likiwemo basi ndogo jeupe na gari la abiria lenye rangi ya waridi na zambarau. Kuna miti mirefu ya kijani kibichi kando ya barabara na anga lina mawingu meupe meupe. Barabara yenyewe ina alama za njano na nyeusi zinazotenganisha njia. Inaonekana kama siku yenye hali ya hewa mzuri huku jua likichomoza kidogo kupitia mawingu.

Barabara inaonyesha msongamano wa magari na pikipiki. Upande wa kushoto kuna pikipiki na barabarani kuna magari mengi, yakiwa yamekwama kwenye foleni. Jengo refu linaonekana upande wa kulia, na lina mabango yenye maandishi. Gari jeupe lenye vioo vya bluu na namba, ishirini na tatu, limepakiwa mbele, na kioo chake cha pembeni kinaonekana wazi.

Huu ni mtazamo mpana wa barabara kuu yenye magari na majengo pande zote mbili, barabara ina njia nyingi zikitenganishwa na eneo la kijani kibichi katikati, magari mbali mbali yanaonekana pale barabarani na pia kuna baadhi ya watu na wanyama wachache kama vile ngombe karibu na barabara. Kwa mbali majengo marefu yanajengwa au tayari yamesimama.

Mazingira ya barabarani yamejaa watu na magari. Kuna basi ndogo la abiria almaarufu matatu lenye rangi ya bluu ilhali nyingine ni ya rangi ya chungwa. Watu wengi wamevaa nguo za kawaida. Wengine wamesimama na wengine wameketi. Majengo yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Gari la abiria lenye rangi ya buluu na nyekundu aina ya Metrotrans linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wanatembea karibu na gari hilo na wengine wamesimama jirani, miti na majengo yanweza kuonekana kwa mbali ikionyesha mazingira ya mjini. Kuna mabango yenye maandishi yasiyosomeka vizuri yaliyowekwa mbele ya gari.

Gari la teksi jeupe lenye ishara ya taxi, juu ya paa, linaonekana kwenye barabara, yenye majengo na watu. Ishara nyingine yenye maandishi, zavlal, pia linaonekana nyuma ya gari hili.

Barabara hili lina watu wengi na pia magari mengi. Kuna matatu ya rangi ya machungwa iliyoandikwa, suncity camels na joster, na watu wamesimama karibu na barabara wengine wakionekana kusubiri usafiri au kutembea. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Barabara linaonekana kuwa na shughuli nyingi ikiwa na mabasi kadhaa na magari mengine. Basi kubwa la bluu lenye jina Talisman linaonekana wazi katikati. Nyuma ya magari kuna jengo refu lenye madirisha mengi. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na karibu na magari.

Huu ni mtaa wenye shuguli nyingi unaonyesha matatu ya rangi ya chungwa ikiwa kando ya basi jekundu huku watu wakiwa wamesimama karibu na magari hayo. Jengo refu lenye madirisha mengi linaonekana upande wa kulia.

Hizi ni mrija kadhaa ya chuma iliyokusanywa pamoja ikiwa imelala chini katika eneo lenye nyasi au mimea. Mirija hii inaonekana kuwa ya zamani na ina dalili ya kutu huku baadhi yake ikionyesha rangi ya kahawia, machungwa na mingine ikiwa na rangi ya kijivu buluu. Mwisho ya mirija mingine inaonekana kuwa na pete nyeusi au giza inayozunguka uwazi wa bomba. Mirija imepangwa kwa njia isiyo rasmi huku mingine ikiwa imelala sambamba.

Huu ni mkusanyiko wa mabomba ya chuma laini yaliyopangwa kwa wima. Mabomba haya yana umbo la duara na yana rangi ya nyeusi au kijivu iliyokolea. Zimepangwa kwa uangalifu zikionyesha sehemu za ndani za mabomba hayo ambazo zinaonekana kuwa tupu na zenye umbo la duara zikionyesha mianya ya ndani ya kila bomba.

Hili ni bomba la chuma likitoa maji yenye nguvu yakiunda mfululizo wa matone yanayoruka. Bomba hilo limejikunja na kuangalia juu kidogo na maji yanatoka kwa kasi kutoka kwenye ncha yake. Nyuma ya bomba hili la mbele kuna bomba lingine linalofanana likionyesha mandhari ya visima vya maji au vyanzo vya maji vilivyopanga.

Eneo hili la ujenzi linaonekana kutoka juu. Kuna vifaa vya ujenzi au mabaki yaliyosambaa chini na vitu vinavyofanana na nguzo zu mihimili mirefu ya chuma vikiwa vimeelekezwa chini. Watu watatu wanaonekana wakiwa wamesimama chini wakifanya kazi au kukagua eneo. Sehemu ya nje ya ukuta au kingo ya jengo inaonekana chini ya picha.

Mifumo ya mabomba ya maji yenye mipasuko nyingi inaonekana wazi ikiwa na bomba kadhaa za maji zilizounganishwa kwenye bomba kuu. Kila bomba lina valve ya kudhibiti mtiririko wa maji na baadhi ya mabomba yameunganishwa na hose . Mifumo hii inaonekana kuwekwa kwenye sehemu iliyoinuka labda kwa ajili ya usambazaji wa maji au umwagiliaji.

Mazingira ya udongo yanaonekana yakiwa na sehemu zenye maji machafu na matope. Kuna takataka mbalimbali zilizotupwa ndani ya maji na kwenye udongo zikiwemo mifumo ya plastiki na vitu vingine visivyoeleweka. Sehemu ya udongo ni kavu na sehemu nyingine imeloa ikionyesha athari za uchafuzi wa mazingira.

Lori la mizigo lenye rangi ya kijani linaonekana limeegeshwa barabarani, upande wa lori umeandikwa simple direct 0722383500. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa juu ya lori na karibu nalo, nyuma ya lori kuna majengo kadhaa ya ghorofa.

Ni mkusanyiko mkubwa wa taka na uchafu uliotupwa ovyo. Unaonekana kwa rundo la takataka kando ya ukuta wa matofali au jengo. Kuna aina nyingi za taka zikiwemo nguo zilizotumika, mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali, chupa na vitu vingine vingi visivyotambulika, vilivyochanganyikana na udongo na mimea michache iliyochipuka katikati ya uchafu.

Pampu kubwa za buluu na mabomba yamepangwa vizuri katika mazingira ya viwanda au ya matumizi labda kituo cha maji au cha kusukuma maji. Zimeunganishwa kwenye miundo wima inayofanana na nguzo nyeusi au mabomba makubwa ya wima. Na kuna vali na vifaa vingine vya kudhibiti mtiririko. Sakafu inaonekana kuwa saruji na kuna miundo ya chuma au ngazi upande wa kulia.